Hii ni darasa ambalo tuna mwalimu anasimama huko mbele, huku amemuita mwanafunzi mmoja aje aeleze darasa kuhusu jambo fulani. Wengine wameketi chini huku wanamsikiza.

Hivi ni vifaa ambavyo hutumika na mganga wa kitamaduni au kiwavyo wa kijiji, ili kuweza kutatua shida fulani ya mteja ambaye amekuja kutafuta usaidizi kutoka kwake.

Hawa ni wanawake watatu, kuna aliyekaa na aliyeinama na kuna mwenye amesimama hapo nyuma. Mwanamke aliyeinama ameshika sindano huku anataka kumpa chanjo mhudumu wake.

Hawa ni wanawake wawili ambao wamevalia barakoa, mwanamke mmoja ameketi chini, huku amepeana mkono ili kuweza kupatiwa chanjo kupitia sindano, anayemdunga ni mhudumu wa afya.

Ajali iliyotokea hapa ni ajali ya moto. Wazima moto hawa wanajaribu kukinga moto ili isiweze kuenea mbali. Wazima moto hawa wanasaidia watu ili kutopatwa na shida ya mapafu kutokana na moshi huo.

Hawa ni wanawake wawili. Mwanamke aliyevalia vipuli huku ameketi chini amemshika mtoto wake huku mwanamke aliyesimama ameinama kidogo huku anampatia mtoto chanjo.

Ajali ya moto imetokea hapa. Magari yamechomeka huku watu wazima moto wanajaribu kuizima huku wanajaribu kuokoa afya ya watu ambao wameumia.

Huyu ni mwanaume aliyevalia sare za kujinga kemikali kutokana na kemikali anayomwagilia mimea ili kuweza kuzuia magonjwa mbalimbali na kuweza kupata mazao mazuri.

Haya ni madawa ambayo hutumika kupeana chanjo ili kuweza kujikinga na magonjwa ambayo yamewezwa kuandikwa hapo kwenye boxi hiyo. Daktari amechukua dawa moja huku amekidunga ili kuweza kunyonya dawa iliyo ndani ya chupa.

Hawa ni wahudumu wa afya na aliyeketi amebeba mtoto wake huku anataka kumpa chanjo. Ili kuweza kujikinga na ugonjwa wa polio. Watoto wa huweza kupewa dawa hiyo ili kuzuia ugonjwa huo.

Hii ni chupa ya dawa ya aina ya Motrin ID. Dawa hili linatumika na mtu fulani ambaye anataka kuikunywa ili kuweza kurekebisha afya yake.